Sehemu ya hospitali huenda ndani ya chumba cha kufanyia upasuaji. Madaktari, wana umakini sana, wanapomshughulikia mgonjwa huyu. Wameweza kuvalia sare zenye rangi ya kijani na pia barakoa na glavu ili kuhakikisha kwamba hakuna usambazaji wa ugonjwa unaotokea.

Mwanamume aliyelazwa kwenye kitanda cha wagonjwa, anashughulikiwa na madaktari wawili. Madaktari hawa wameweza kuvalia na kujifunika kweli kweli, ishara ya kwamba huenda ugonjwa anaougua mwanaume huyu ni wa kuambukizana.

Wauguzi pamoja na madaktari waliovalia sare zao za kazi, wanaonekana wakiwa makini wanapomshuglikia mgonjwa. Huku wakijitahidi kuhakikisha kwamba hali yake ya afya imeboreshwa.

Kwenye eneo hili ambalo lina shughuli nyingi ambazo huenda ni za kununua na kuuza. Kuna mwanaume ambaye yupo pale akiosha mikono yake kutoka kwenye mfereji ulio mbele ya duka hilo. Kuna wanawake pamoja ambao pia wamevalia barakoa.

Mgonjwa ambaye amesonga kwa umri amevalia T-shirt yenye rangi nyeusi akiwa na nywele za mvi na kuvalia barakoa ya samawati anapata matibabu kutoka kwa muuguzi ambaye pia amevalia aproni yenye rangi nyeupe na barakoa yenye rangi ya samawati.

Ndani ya hospitali kunaonekana mgonjwa ambaye anaonekana kusonga kwa umri. Mgonjwa huyu anaonekana akiwa hali mahututi. Madaktari wanao mshughulikia wamevalia mavazi ambayo yanawasaidia kujikinga kutokana na ugonjwa ambao huenda ni wa kuabukizwa.

Katika hospitali ambayo ina vitanda ambavyo vimelaliwa na wagonjwa. Kati ya wagonjwa hao, kunaye ambaye anahudumiwa na muuguzi. Muuguzi huyu ambaye amevalia kwa njia ya kujikinga vizuri anaonekana akitumia mashine ambayo inasaidia mgonjwa kuweza kupata oxygen .

Ndani ya hospitali ambako kuna kikundi cha wauguzi pamoja na madaktari ambao wanaonekana kujishughulisha na kumshughulikia mgonjwa aliye hali mahututi. Wauguzi hao pamoja na madkatari wameweza kuvalia sare rasmi ikitia ndani barakoa.

Gari la Beyond Zero, ambalo huzunguka katika maeneo tofauti tofauti, ili kuwapa ushauri wa kiafya, wenyeji wa kila eneo. Gari lenyewe linaonekana kuwa na picha za rangi tofauti tofauti, ambazo zimeweza kupambwa mlangoni. Gari hili huenda limefika katika eneo hili, tayari kuwapa ushauri, wenyeji wa eneo hilo.

Gari hili, ni la Beyond Zero , gari lenyewe, ni kutoka katika kliniki itembeayo, limeweza kufika kwenye eneo hili, panaonekana mhudumu, ambaye anateremka ngazi kutoka kwenye gari hilo, mhudumu huyu, huenda anawapa ushauri, wenyeji, katika kijiji hiki, jinsi yakuweza kutunza afya zao.

Eneo ambalo huenda ni kijiji limeweza kuegeshwa gari hili la kliniki ambayo ni ya kutembea maeneo tofauti tofauti. Gari hili linafikia wengi iwezekanavyo, ambao huenda hawana uwezo wa kufika hospitalini na kuwapa ushauri unaofaa, ikihusiana na afya zao.

Bango la kutangaza lilio na picha ya gari la Beyond Zero yaani kliniki ya kutembea. Gari hili linatembea katika maeneo tofauti tofauti ili kuwafikia wengi na kuwasaidia kuhakikisha kwamba afya yao ipo sawa.

Gari la rangi nyeupe lina maandishi Beyond Zero . Gari hili ni la kliniki ya kutembea katika maeneo tofauti tofauti. Mlango wake ukionekana kuwa wazi, kuna ngazi pia ambayo inatumika kuingia na kutoka kwenye gari hilo. Kando yake pana watu hasa wanawake ambao wana watoto huenda wakisubiria maagizo kutoka kwa wauguzi.

Ukumbini anaonekana watu wa aina tofauti tofauti ambao wameketi katika makundi. Wameketi juu ya viti vya plastiki na viti vya mbao, katikati ya kila kikundi anaonekana wataalamu ambao wamevalia mavazi tofauti hasa kwa sababu huenda wanawaelimisha wanakijiji kuhusiana na ubora wa kuweza kuwa na afya nzuri.

Gari la kliniki la Beyond Zero ambalo linatumika kutembea katika vijiji na maeneo tofauti. Ndani ya gari hilo pana watu ambao wameketi kwenye viti vya abiria, kando yake kuna mwanaume ambaye amevalia mavazi yenye rangi nyeupe na nyeusi.

Gari la kliniki ya kutembea kwenye maeneo tofauti tofauti la Beyond Zero limeweza kuegeshwa kwenye eneo hili. Kunaonekana mwana dada ambaye amevalia mavazi ya rangi ya samawati, amembeba mwanawe na kujifunika kwa mwavuli.

Eneo la wazi lililopangwa viti na watu kuketi kwenye viti hivyo. Huenda wakiwa wamefikiwa na wauguzi kutoka hospitali mbalimbali ili kuhakikisha kwamba wanapewa mafunzo ya kutosha hasa ikihusiana na umuhimu wa kuhakikisha kwamba, kila mtu anatunza afya yake.

Gari hili la kliniki ya kutembea kwenye maeneo tofauti ni la Beyond Zero, limeweza kuegeshwa kwenye eneo hili kwa huduma za wenyeji katika kijiji hiki. Watu ambao wengi ni wanaume wanaonekana kujishughulisha mbele ya gari hilo.

Kundi la watu wanaume kwa wanawake wengi wakiwa ni wanawake, wanaonekana kuwa makini kumwelekea mwanadada huyu ambaye amevalia barakoa. Huenda akiwafundisha kuhusu umuhimu wa afya na kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Mwanaume huyu anaonekana kutumia mswaki ili kusugua meno yake. Sote tunatoa moyo kusugua meno kwa kawaida hasa baada ya kila mlo. Kusugua meno ni jambo la muhimu kufanya kwa sababu litatusaidia kuweza kuepuka magonjwa mbalimbali ya meno.

Mdomo ulio wazi una meno yaliyopangika vizuri. Kuna kifaa ambacho kinatumika na daktari wa meno ili kuchunguza meno ya mgonjwa. Kati ya meno ya mgonjwa huyu, kuna jino moja ambalo lina shimo ishara ya kwamba meno yake yana tatizo.

Mwanadada mwenye rangi ya hudhurungi, ana, onekana kufungua mdomo wake, na kupenya meno, ambayo yanaonekana kwa mbali kuwa meupe, lakini si meupe sana, huenda anamtembelea daktari wa meno, ili kuweza kufanyiwa uchunguzi, na kurekebisha hali yoyote ambayo, huenda akahitaji, kurekebisha.

Daktari wa meno ambaye ni wa kiume amevalia sare zake za kazi kama vile barakoa na hata glavu. Anatumia vifaa vyake vya kazi ili kumwangalia mgonjwa huyu ambaye amefika pale kuhakikisha kwamba meno yake yako sawa.

Vifaa vinavyotumika na daktari wa meno ili kuweza kung'oa meno. Kati ya vifaa hivi kuna sindano, ambayo daktari hutumia kumdunga mgonjwa, ili kumsaidia kugandisha kwa ufizi kusudi wakati anapo ng'olewa meno, hasi hisi uchungu.

Mikono miwili ambayo imevalia glavu za rangi ya waridi, vinaonekana kushikilia vifaa ambavyo kihususa, vinatumiwa na daktari wa meno wakati anamshughulikia mgonjwa wa meno. Daktari wa meno mara nyingi, huwahimiza, wagonjwa wa meno waweze kuhakikisha kwamba wanayatunza meno yao.

Ndani ya hospitali pana daktari wa meno ambaye anaonekana kumshughulikia mgonjwa wake. Daktari huyu wa meno ametumia vifaa tofauti, tofauti anavyohitaji ili kuangalia meno ya mgonjwa huyo. Baada ya kumfanyia ukaguzi, ataweza kumpa ushauri unao hitajika ili kuhakikisha kwamba meno yake yamerudi hali mzuri.

Mwanamme huyu ambaye ana ndevu nyeusi anaonekana kupenya meno, huenda kumwonyesha daktari wake wa meno. Daktari ambaye anachunguza meno yake ameweza kuvalia glavu za rangi ya samawati.

Shuleni panaonekana wanafunzi ambao wanafundishwa somo la kuweza kutunza meno. Panaonekana mwanafunzi huyu ambaye anatumia mswaki, kuweza kusugua meno ya mwanasesere; labda kwa kutambua njia hususa zinazohitajika kufuatwa ili kuweza kusugua meno, yawe safi nyakati zote na kuhepuka magonjwa.

Picha ya kijana mdogo ambaye anatumia mswaki kuweza kusugua meno yake. Kijana huyu anazingatia usafi wa meno jambo ambalo sote tunachochewa kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba meno yetu yana afya nzuri. Kusugua meno kila siku kutatusaidia kueza kuepuka magonjwa mbali mbali ya meno.

Daktari wa meno akiwa ameshikilia sampuli kielelezo ya mdomo amevalia sare zake za kazi, ikitia ndani glavu zenye rangi ya samawati. Ameshikilia mswaki wenye rangi nyekundu akisugua meno yake, labda kuwasilisha ujumbe ya kwamba, kusugua meno kwa ukawaida ni muhimu kwa kila binadamu.

Msichana huyu amepenya meno yake, meno yake yanaonekana kuwa meupe pe, kuonekana kwa meno yake kuwa meupe ni ishara ya kwamba yeye hujitahidi kutunza meno yake yakiwa safi, labda kwa kusugua meno kwa ukawaida, na kula vyakula ambavyo, havitaathiri meno yake, kutunza meno ni muhimu kwa sababu hutusaidia kuepuka magonjwa mbalimbali ya meno.

Kijana mdogo, ambaye amemtembelea daktari wa meno. Daktari huyu, ambaye amevalia glavu, anajaribu kukagua meno ya kijana huyo. Kijana huyo anaonekana kuwa na meno ambayo yameoza, ishara ya kwamba huenda hajatunza meno yake vizuri labda kwa kusugua kwa ukawaida, ama pia kula vyakula ambavyo haviharibu meno.

Vifaa hivi vinatumika na daktari kuweza kukagua, na kumtibu mngonjwa wa meno, kati ya vifaa hivi, kuna kioo cha mdomo ambacho daktari wa meno hukitumia, ilikuweza kukagua, kila, kitu mdomoni, ambacho huenda hakionekani kwa macho, ya kawaida.

Uso wa mwanaume ambaye amenyoa ndevu zake. Mwanaume huyu anatumia kijiti alichokitafuna kuweza kusugua meno yake. Kijiti hicho kinamsaidia kusafisha meno na kufanya meno yake yawe meupe, jambo ambalo wengi wanatiwa moyo kuzingatia.

Mwanadada huyu, amepenya meno yake ambayo yanaonekana kuwa meupe pe! Meno yake kuwa meupe ni ishara ya kwamba yeye hutunza meno yake labda kwa kusugua kwa ukawaida. Sote tunahimizwa kutunza meno kwa sababu inasaidia katika kuepuka magonjwa ya meno.

Meno ya mwanaume huyu yanaonekana kupangika vizuri. Meno yenyewe ni ya rangi nyeupe ishara ya kwamba mwanaume huyu anatunza meno yake vizuri labda kwa kupiga mswaki kwa ukawaida. Kuzingatia usafi wa meno ni jambo nzuri kwa sababu litakuepusha na magonjwa ya meno.

Ndani ya hospitali pana madaktari wawili, ambao wanaonekana kuvalia mavazi yao rasmi, madaktari hawa huenda ni madaktari wa meno, kwa sababu wanaonekana kutumia vifaa vya meno, kuweza kuchunguza ndani ya mdomo wa msichana huyu, baada ya kuchunguza huenda wakampa mwelekezo unaofaa msichana huyu, ili kuweza kuhakikisha kwamba meno yake yametunzwa, kwa ajili ya afya bora.

Mwanadada huyu, anatumia kidole chake, kuweza kuinua, mdomo wa juu, kusudi, aweze kuona ikiwa, ufizi, au, meno yake yako sawa, huenda, baada ya kutambua tatizo, la, ufizi, ama meno, atahitaji kumwona daktari wa meno.

Kifaa cha daktari wa meno . Kifaa hiki kinajulikana kama kioo cha mdomoni. Daktari hukitumia kifaa hiki kuweza kuangalia sehemu tofauti tofauti za mdomo na kuweza kuhakikisha kwamba matibabu anayompa mgonjwa wake ni matibabu yanayofaa.

Uso wa mwanamume ambaye ana ndevu fupi zilizo nyeusi umepenya meno. Meno yake yameweza kupangika vizuri kwa njia laini yakiwa meupe pe, meno haya yameashiria kwamba mwanamume huyu hutunza meno yake vizuri labda kwa kusugua kwa ukawaida.

Daktari wa meno, akitumia vifaa vyake, kumshughulikia mgonjwa wake wa meno. Anaonekana, kumuangalia mgonjwa, ndani ya mdomo wake, ilikuweza kuona kama meno yake, yapo sawa.

Mwana dada anayetumia mswaki wenye rangi ya zambarau na nyeupe anasugua meno yake yaliyo pangika vizuri na meupe. Kusugua meno kwa ukawaida ni jambo la busara kwa watu wote ili kuhakikisha kwamba meno yetu yametunzwa vizuri.

Mwanamume ambaye ana ndevu fupi na nyeusi anaonekana kutabasamu. Meno yake yakiwa yamepangika vizuri ni meupe pe, ishara kwamba yeye huyasugua meno yake kwa ukawaida na kula vyakula ambavyo ni vya afya.

Mwanaume ambaye huenda ni daktari wa meno, amevalia sare zake za kazi, ikitia ndani glavu ambayo ni ya rangi ya samawati. Mkononi ana kifaa ambacho huenda anakitumia katika kuchunguza hali ya afya ya meno ya mgonjwa wake. Pia mbele yake kuna vifaa vingine ambavyo yeye pia hutumia.

Mdomo wa mwanamke ambaye amefurahia. Meno yake yakiwa meupe pe! Yamepangika vizuri ishara ya kwamba mwanamke huyu ana jitihada za kuhakikisha kwamba meno yake yanabaki yakiwa safi. Labda kwa kuhakikisha anasugua kwa ukawaida ama kula vyakula vya lishe bora.

Sehemu moja inaonyesha mdomo yenye meno yaliyong'oka. Daktari ambaye amevalia glavu anakagua na huenda baada ya kukagua ataamua kumwekea mgonjwa huyu wa meno, meno bandia ili kuziba pengo hilo.

Mwanaume ambaye ana ndevu nyeusi anaonekana kutumia kijiti alichokitafuna kusugua meno yake. Anatumia mbinu hii ya kusugua meno ili kuhakikisha kwamba meno yake yanabaki yakiwa safi na pia yakiwa meupe.

Mwanaume huyu ambaye huenda ni daktari wa meno anaonekana kuvalia mavazi yake ya kazi. Kati yake yakiwa ni barakoa na hata pia glavu. Mkononi ameshikilia sampuli ya kielelezo ya mdomo wa binadamu ikiwa umepangwa meno ya aina tofauti.

Maji yaliyofurika katika nyumba za watu huenda baada ya mvua kubwa kunyesha. Watu wawili wanatembea ndani ya maji hayo, huenda kwa sababu hawajapokea msaada wanaohitaji kutoka kwa idara ya dharura.

Mwanamme ambaye huenda ni kutoka katika idara ya dharura na matukio yasiyotazamiwa amezuru kijiji hiki ili kuweza kuandaa msaada unaohitajika. Anaonekana akibandika mwanamke huyu gunia ambalo huenda lina chakula kitakacho wafaidi wengi katika kijiji hiki.

Katika eneo hili kunaonekana huenda baada ya mvua nyingi kumetokea mafuriko. Idara ya dharura na majanga huenda bado haijafika kwenye eneo hili kwa sababu wenyeji wanaonekana kusaidiana wenyewe kwa wenyewe ili kuweza kuondoka kutoka kwenye eneo hili.

Idara ya dharura na majanga inaonekana kuitikia mwito kwa uharaka katika eneo hii. Wanaonekana kuweza kuvalia mavazi tayari kusaidia katika janga ambalo limeweza kutokea ndani ya eneo hili.

Idara ya dharura, hasaa inayoshughulikia mahitaji ama hali njema ya watoto, idari hii imeweza kujitokeza ilikuwasidia, wengi kupata chakula, katika kaunti ya Kiambu , idara hii inalenga kuweza kupata familia zaidi ya elfu tatu, na hata zaidi kuweza kuwasaidia, watoto ziadi ya elfu, mbili.

Wanaume na wanawake ambao wanaonekana kukabiliana na mafuriko ambayo yamewaathiri katika makazi yao. Idara ya dharura na majanga inaonekana kukawia kufika katika eneo hili, jambo ambalo limefanya iwe vigumu kwa wakazi wa eneo hili kujua cha kufanya.

Wanaume watatu ambao wamevalia mavazi tofauti kitia ndani buti na hata viakisi vyenye rangi nyekundu, kuvalia kwa viakisi hizi kunaonyesha kwamba wametoka kwenye kundi la Msalaba Mwekundu, wako hapa na wanaonekana kusaidia hali ya dharura ambayo imeletwa na mafuriko.

Katikati mwa jiji ambako huenda ajali ilitokea. Panaonekana wahudumu, kutoka idara ya dharura. Wahudumu hawa wanaonekana kumbeba mgonjwa, ambaye tayari wamemfanyia huduma ya kwanza. Wanamuingiza katika gari la wagonjwa ili kumfikisha hospitalini, aweze kupata matibabu.

Huenda ni msimu wa mvua kwasababu kuna mafuriko ambayo hata yameweza kuingia katika makaazi ya watu. Kuna kinadada, kinandugu pamoja na watoto wao ambao wanajitahidi kukabiliana na mafuriko hayo. Inaonekana kwamba idara ya dharura na majanga haijaitikia kwa haraka kama inavyofaa ili kuweza kusaidia wanadamu hawa.

Usiku, karibu na nyumba hizi za ghorofa, panaonekana magari ya wazima moto yenye rangi nyekundu na nyeupe, ishara ya kwamba huenda kumetokea hali ya dharura hasa kuhusiana na moto katika eneo hilo. Katikati ya magari haya panaonekana mzima moto ambaye amevalia mavazi yake ya kazi, tayari kusuluhisha tatizo katika eneo hilo.

Gari la wagonjwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi. Gari lenyewe ni la rangi nyeupe, nyeusi na nyekundu. Kuna alama ya msalaba mwekundu mbele ya gari hilo na chini yake pana maandishi emergency kuonyesha kwamba gari hili linasaidia katika matokeo ya dharura.

Eneo ambalo limefurika, hasa kwa sababu ya mvua kubwa ambayo huenda imenyesha hivi punde. Watu tofauti wanaonekana kuathiriwa na mafuriko hayo. Wengi wanaonekana kusaidiwa, kutoka kwenye nyumba zao na kuelekea mahali salama.

Mwanaume ambaye amevalia suruali ya hudhurungi, shati nyeupe na hata kofia nyeupe yuko katikati ya wanyama hawa ambao wanaojulikana kama mbuzi. Sakafu ambayo imekauka haina nyasi ni ya kahawia.

Katika eneo hili huenda kumekuwa na mashindano ya kampuni tofauti ambazo zinajishughulisha na kutoa huduma wakati wa dharura. Kuna wanaume ambao wameketi huku wawili wakionekana kupokezana vyeti, labda ikiwa ni ishara ya kuonyesha kwamba mwanamume huyu ameweza kuibuka mshindi.

Tanki lenye rangi nyeusi ambalo limewekwa mifereji. Mwafunzi mdogo ambaye ni mvulana anaosha mikono yake kwa kutumia sabuni kutoka kwenye mfereji huu. Sote tunatiwa moyo kuhakikisha kwamba tunaosha mikono nyakati zote ili kuepuka magonjwa.

Jamii kunde, ambazo zimepangwa katika vyombo tofauti tofauti vya mbao, kati yao ikiwa ni maharagwe. Vyakula hivi ni muhimu hasa kwa miili ya wanadamu kwa sababu inatusaidia kupata proteni za kutosha.

Mvulana mdogo ambaye ana nywele za rangi nyeusi anaonekana kuchuchuma na kunywa maji yanoyotiririka kutoka kwenye mfereji huu. Mikono yake inaonekana kuwa si safi jambo ambalo huenda likahatarisha uhai wake.

Jumba la ghorofa ambalo kwa sehemu linaonekana kuporomoka, huenda kwa sababu ya upepo mkali ama mvua nyingi. Sehemu za jumba hilo zimeweza kuangukia magari ambayo yalikuwa yameegeshwa kando ya jumba hilo.

Matunda pamoja na mboga ya aina tofauti tofauti. Baadhi ya matunda ni kama vile papai, machungwa, tufaha na mengine mengi. Vile vile mboga kuna mchicha, kabiji kati ya mboga zingine nyingi. Matunda haya pamoja na mboga hizi zinatusaidia katika mwili kuweza hasa kupata vitamini zinazofaa.

Ndani ya hospitali pana watu tofauti ambao wamevalia mavazi rasmi. Baadhi yao huenda wakiwa madaktari wanaomshughulikia mgonjwa aliye hali mahututi. Kati ya mavazi waliyovalia kuna mavazi ya rangi ya kijani kibichi.

Gari lenye rangi nyeupe na ya samawati limeweza kuegeshwa kando ya barabara. Gari hili likiwa ni la kliniki ya kutembea katika maeneo tofauti la Amref . Likikusudiwa kuwasaidia wengi kwenye maeneo mbali mbali.

Sehemu ya hospitali kihususa upande wa macho, mbele yake pana kitanda cha wagonjwa ambacho kinatumika na daktari kuweza kumkagua mgonjwa macho, kabla ya kutibiwa. Ukutani panaonekana vibandiko viwili ambavyo vina sisitizia umuhimu wa kila mmoja kuhakikisha kwamba anazingatia afya ya macho yake nyakati zote.

Ndani ya duka la kuuza dawa. Panaonekana fomu au bench ya kukalia ambayo ni rangi nyeusi. Kando ya fomu hio kuna rafu ambazo zinaonekana kupangwa dawa tofauti tofauti ambazo zinanunuliwa na wateja kwa ajili ya kupunguza maumivu.

Sehemu ya hospitali, ndani ya wadi, panaonekana vitanda, ambavyo vinatumika na wagonjwa tofauti tofauti, wakati wamelazwa hospitalini, pembeni, panaonekana, mabango yanayoonyesha wafadhili, wa hospitali hii, bango lenyewe, ni la Mozzart Bet ambalo, lengo lake kuu ni kuweza kusaidia huduma, za afya.

Ndani ya hospitali hii pana mwanamume, vilevile kuna viti vya rangi nyeupe. Kando ya mwanaume huyo kuna jokofu ambalo huenda linatumika kuhifadhi dawa tofauti tofauti za wagonjwa. Kwa mbali kuna mlango wa rangi ya samawati.

Mbele ya kituo cha ajali na dharura, pana watu tofauti ambao wanasubiri kuhudumiwa. Kati ya watu hawa, kuna mwanamume ambaye ameketi juu ya kiti cha magurudumu na binti mwenye umri wa kadri. Vile vile, kuna gari la wagonjwa ambalo ni la rangi nyeupe.

Kifaa hiki kilicho mezani ni cha kuwasaidia wale walio na matatizo ya kusikia. Kifaa hiki mara nyingi huwekwa sikioni. Kando ya kifaa hiki kuna boksi ambalo lina maandishi ya kuonyesha kinapaswa kutumika vipi.

Kitabu, pamoja na faili, juu ya meza. Faili hizi, zinatumika kuweza kuweka fomu, ambazo, zinajazwa na, wagonjwa mbalimbali katika hospitali. Fomu hii, imejazwa, katika hospitali kuu, ya Kenyatta.

Kiti cheusi ambacho kwa nyuma kina maandishi yanayoonyesha kwamba hospitali hii ni ya Ziwa Sirikwa. Kuna meza ambazo juu yake kuna mashine ambazo zinatumiwa na madaktari. Kando ya meza hiyo, kuna mwanaume aliyeketi kwenye kiti cheusi. Nyuma yake ukiwa ni ukuta ambao umepakwa rangi ya malai.

Magodoro mengi ambayo yamepangwa sakafuni yanaonekana kuwa mmebamba lakini yakiwa yenye utulizo mkubwa kwa wote ambao wanayatumia katika hospitali mbalimbali. Nyuma ya magodoro haya panaonekana jengo, ambalo bado halijakamilika kujengwa. Vilevile, kunaonekana mmea kwa mbali.

Kigari hiki kidogo kilicho na meza kinatumiwa na muuguzi hasa kusafirisha chochote anachohitaji wakati anamshughulikia mgonjwa. Sakafu inaonyesha vigae vilivyosafishwa na kwenye ukuta, kuna repoti tofauti tofauti zilizowekwa pale.

Mashine inayotumika na madaktari kupima shinikizo la damu. Mashine hii ina sijafu ambayo mara nyingi inatiwa kwenye mkono wa mgonjwa ili kuweza kumsaidia kujua kiwango chake cha shinikizo la damu.

Sehemu ya nje ya hospitali, panaonekana viti vya magurudumu. Viti hivi vya magrudumu, huenda vikatumika na wagonjwa ambao huenda wamelemewa zaidi, wagonjwa ambao huenda wamepata ajali, ama pia walio, wazee wazee. Kando ya viti hivyo, panaonekana, kitanda cha machela, ambacho kinatumika na wagonjwa waliolemewa.

Ndani ya hospitali pana mtoto huyu ambaye amelazwa kwenye kitanda cha rangi nyeupe. Amefunikwa kwa blanketi ambalo lina rangi tofauti tofauti. Mtoto huyu anaonekana kusaidiwa kupumua na mashine hii ambayo inawasaidia wagonjwa kupata oxigeni.

Ndani ya hospitali, kihususa sehemu ambayo, kunawekwa rekodi za wagonjwa tofauti. Juu ya meza hii yenye rangi ya kahawia, kuna kompyuta. Vilevile, kuna daftari lenye rangi nyeusi. Ukuta, umeweza kupangwa rangi ya malai.

Mashine ya shinikizo la damu liko juu ya meza. Mashine hii inatumika katika kupima shinikizo la damu la wagonjwa tofauti tofauti wanao elekea hospitalini. Kando ya mashine hii juu ya meza, panaonekana kisanduku kidogo ambacho huenda kinatumika kuhifadhi mashine hiyo.

Ndani ya hospitali kihususa sehemu ambayo inatumiwa na daktari, kuna meza ya rangi ya kahawia pamoja na kiti. Juu ya meza kuna kompyuta na kando yake kuna vifaa tofauti vinavyotumiwa na daktari anapokuja kuonwa na mgonjwa. Ukuta umeweza kupakwa rangi ya kijani.

Ndani ya hospitali, panaonekana mwanadada huyu mwenye umri wa kadri, ambaye amevalia mavazi yake ya kazi. Mwanadada huyu huenda ni muuguzi, anayemsaidia daktari, kuwashughulikia wagonjwa tofauti tofauti, kwenye hospitali.

Muuguzi wa kike ameketi juu ya kiti chenye rangi nyeusi huku akiwa amevalia mavazi yake ya kazi ikitia ndani barakoa ambayo ni rangi ya samawati. Amesukwa nywele za hudhurungi. Anaonekana kuwa makini sana kupitia hasa rekodi ambazo huenda ni za wagonjwa tofauti tofauti.

Binti huyu, ambaye ni wa umri wa kadri, anaonekana kusumbuliwa na mkazo, ishara ya kwamba huenda, afya yake ya akili haipo sawa. Huenda anaweza kutembelea wataalamu husika, ilikuweza kumsaidia kurudia hali yake ya kawaida.

Kibango hiki, kinaonyesha picha ya mwanamke, ambaye, uso wake unaonekana kuwa na matatizo tofauti tofauti, ambayo huenda yanampatia mkazo fulani, kibango hiki kinasisitiza wengi wawezekufuatilia kipindi ambacho, kitawasaidia wengi kujua ikiwa mkazo, unaweza kuathiri afya ya akili ya kila mmoja.

Dawa ya kisasa kwa jina vitamini B99, dawa hii inatumika na wengi hasa kupunguza uchovu. Ndani ya dawa hii pamewekwa tembe sitini ambazo zinahitajika kunywewa mara mbili kwa siku.

Dawa ya kisasa aina ya shira. Dawa yenyewe ni aina ya paracetamol yani dawa ambayo inasaidia katika kupunguza maumivu. Dawa hii iliweza kutengenezwa mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili ishirini na tatu na mwisho wake kutumika inapasa kuwa mwezi wa nne mwaka wa elfu mbili ishirini na sita. Kiwango cha dawa hii ni mililita sitini.

Dawa ya kisasa kwa jina Dentamol, dawa hii inatumika ili kuweza kupunguza maumivu makali mwilini. Kati ya sehemu za mwili ambazo dawa hii inaweza kusaidia kupunguza makali ni meno. Dawa hii imeweza kutiwa maagizo ya kufuata kwenye bweta.

Aina ya chanjo kihususani chanjo ya ndui yaani chanjo ambayo inatumika kuweza kusaidia mwili kujikinga kutokana na magonjwa tofauti tofauti. Chanjo yenyewe imeweza kufungwa vizuri ishara ya kwamba bado ina subiria kutumika.

Dawa hii inayojulikana kama, buvonal, ni dawa ya wanyama. Boksi ambalo liko hapa limeweza kuandikwa kwamba ni vyema dawa hii ikiekwa mbali na watoto kwa sababu imekusudiwa kutumika na wanyama peke yao.

Boksi lenye dawa ya kisasa likiwa ni la rangi nyeupe na samawati dawa hii ya kisasa ambayo inajulikana kama fenbid gel inasaidia katika kupunguza maumivu hasa maumivu yanayo husiana na mgongo na hata pia misuli.

Boksi ya rangi nyeupe pamoja na samawati imeweza kuonyesha kwamba dawa hii ni ya, Paracetamol, ya mililita mia moja. Maandishi yaliyo kwenye boksi hili yanaonyesha kwamba dawa hii inaweza tu kutumika na wanadamu.

Hospitalini kuna mzazi ambaye ni wa kike mama pamoja na mwanawe, anaonekana kunyunyiziwa dawa mdomoni, huenda kwa kusaidia kupata chanjo, ambayo itamkinga kutokana na magonjwa tofauti tofauti.

Muuguzi ambaye amevalia aproni ya njano anamshughulikia mtoto mchanga ambaye huenda tayari amepokea chanjo yake. Anatumia kalamu kuweza kumtia alama kwenye kidole chake kidogo ili asiweze kupewa chanjo hiyo tena.

Mwanamke ambaye amevalia kofia ya njano, ameketi, huku akimlea mwanawe, mwanamume, ambaye anamnyunyizia mwanawe dawa mdomoni, anaonekana kuvalia miwani, na saa yenye rangi nyeusi.

Ndani ya hospitali hii, pana daktari pamoja na wagonjwa. Kuna daktari ambaye anaonekana kuvalia mavazi yake ya kazi, akitia ndani barakoa, anaonekana kumdunga, msichana huyu, sindano kwenye mkono wake wa kushoto, ilikumsaidia kupata maponyaji yanayohitajika.

Hospitalini panaonekana, mtoto huyu mchanga, ambaye amezaliwa mda mchache, ambao umepita, amelalia kitanda cha wagonjwa cha watoto wadogo, huku kando yake kukionekana muuguzi, ambaye anaonekana kumshughulikia, pamoja na mzazi wake wa kike, ambaye ni mama.

Mwanamke mwenye asili ya kihindi, anamlea mtoto wake mchanga wakati anapohudumiwa na muuguzi , muuguzi ambaye amevalia glavu zenye rangi ya samawati anaonekana kumnywesha mwana huyu chanjo kipitia mdomo wake.

Ndani ya hospitali pamelazwa mtoto mchanga ambaye huenda amezaliwa hivi punde, kando yake pana mwanaume ambaye amevalia glovu kwenye mkono wake akimshughulikia mtoto huyu. Kunaonekana mama ambaye huenda ni mama mzazi wa mtoto huyu mdogo.

Kikundi cha wanawake pamoja na watoto wao wachanga wamevalia barakoa. Wapo sehemu hii labda kwa sababu ya kuwasaidia watoto wao waweze kupata chanjo. Kwa mbele kabisa muuguzi aliyevalia vazi lenye rangi ya waridi anaonekana kumchunguza mtoto huyo.

Tembe, zenye rangi ya bluu, pamoja na sindano na dawa, ambazo zinatumika kuwachanja watoto, kuchanja watoto, kutumia dawa hizi kutawasaidia kuweza kuepuka, kupatana na ugonjwa wa Malaria.

Mtoto mchanga ambaye amelazwa ana nywele nyeusi. Mkono wake wa kulia ukiwa kifuani. Kwenye mkono wake wa kushoto kuna chunusi ambayo huenda haimpi mtoto huyu raha na hivyo ameweza kufikishwa hosipitalini ili kuweza kuchunguzwa tatizo ni gani.

Wasichana watatu, ambao huenda ni wanafunzi kwa sababu wamevalia sare za kufanana; wanawalea watoto wachanga. Huenda wako hapa ili kuhakikisha kwamba watoto wao wanapata matibabu yanayohitajika.

Mtoto mchanga ambaye amelazwa kwenye kitanda akiwa amelalia kitambaa chenye rangi ya waridi, anaonekana kulia hasa anaposhughulikiwa na muuguzi na kupewa matibabu yanayofaa.

Mtoto mchanga ambaye hajavishwa nguo, huenda akiwa amezaliwa hivi punde, amelala juu ya kitanda, mtoto mwenyewe amefunikwa taulo yenye rangi nyeupe, akiwa na nywele nyeusi.

Chupa mbili pamoja na sindano zipo juu ya meza. Chupa hizi zina dawa ya chanjo. Chupa iliyo kwenye mkono wa kulia ina dawa ya unga unga ambayo inahitaji kuchanganywa na maji na kuweza kupewa mtoto ambaye yupo chini ya mwaka mmoja. Chupa iliyo kwenye mkono wa kushoto ina dawa ambayo ni majimaji.

Daktari ambaye anaonekana kumshughulikia binti mdogo. Daktari huyo anamdunga sindano binti huyo kwenye mkono wake wa kulia. Daktari huyu anaonekana kuweza kuvalia glavu na hata barakoa ili kuhakikisha usalama wake pamoja na usalama wa mgonjwa wake.

Huyu huenda ni daktari wa watoto, daktari huyu anaweza kuvalia barakoa. Anaonekana kutumia sindano ili kuweza kuchukua dawa kutoka kwenye vichupa vile. Dawa hio huenda ataitumia kuidunga mtoto ambaye anahitaji matibabu.

Daktari aliyevalia sare zake za rangi nyeupe, anaonekana pia kuvalia, glavu, kwenye mkono wake, anamdunga mwanadada aliyeketi, ambaye pia ana barakao, mkono wake wa kushoto, huenda ni chanjo.

Mvulana mdogo aliye na umri wa kadri, ambaye amevalia barakoa ya samawati, tishati ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi, ananawa kutoka kwenye mfereji ulio mbele yake. Kando ya mfereji huo kuna mwanaume mwingine aliyevalia aproni ya rangi ya kijani na kofia yenye rangi nyeusi.

Mikono ambayo huenda ni ya mwanamume inanawa kwenye karo hii ambayo ina maji yanayotiririka kutoka kwenye mfereji. Kunawa ni ishara ya usafi na ya kuweza kuhakikisha kwamba afya yetu inadumishwa.

Mwanaume ambaye ni mchezaji anaonekana akiwa na uvimbe kwenye paji la uso wake. Anahitaji matibabu ili kuweza kupunguza maumivu na hata uvimbe huo.

Katika uwanja wa mchezo wa soka, wanaonekana wachezaji wawili wa kiume, wakiwa wamevalia jezi tofauti. Kunaye ambaye amevalia jezi la rangi nyeusi na mwingine rangi ya kijani kibichi. Huyo ambaye amevalia rangi ya kijani kibichi anaonekana kuwa amepinda mguu wake, ishara ya kwamba anahitaji kukandwa na kufanyiwa huduma ya kwanza inayohitajika.

Zana tofauti za usalama ambazo zinatumika michezoni, kujikinga kutokana na madhara yoyote yanayoweza kutokea. Zana zenyewe zinatumika katika michezo ya utelezi. Kuna kofia ya chuma ambayo kihususa inavaliwa kichwani na pia zana hizi zingine zinavaliwa katika sehemu tofauti za mwili; kwa mfano, kwenye magoti, kwenye kisugudi na pia mkononi.

Chumba cha mazoezi, kuna, vifaa tofauti vinavyotumika katika kufanya mazoezi, kati ya vifaa hivi, kuna vile ambavyo vinasaidia katika kuboresha misuli, na kuhakikisha kwamba misuli inakuwa na nguvu ya kutosha.

Mwanamume ambaye huenda ni mwanariadha, ameketi katikati ya uwanja wa wanariadha, uso wake ukionekana kuwa na maumivu, huenda akiwa ameyapata kupitia misuli yake, anaonekana kuushika mguu wake wa kushoto, huku akiwa, amevalia viatu vyenye rangi nyeusi na nyeupe.

Mmea huu ukiwa na matawi yaliyo na miba unajuika kama mshubiri. Mmea wenyewe unatumika na wengi kama dawa ya kienyeji hasa kwa chuja maji yake.

Miale ya jua inapenya katikati ya majani ya miti hii. Baadhi ya miti hii ni mti wa mparachichi, ambao unaonekana kuwa na miparachichi ambayo imenawiri. Miparachichi hii inaweza kutumika na binadamu katika njia mbalimbali ili kuboresha afya yao.

Mmea wa maboga ambao unaonekana kustawi na kunawiri vizuri unaelea juu ya mwamba kando ya uzio wa mabati. Mmea huu ambao una matawi mapana mara nyingi unatumika na wengi kama mboga za kijani.

Mti ambao umemea na kukua vizuri, ukiwa na majani mebaba ya kijani kibichi majani haya huenda yalitumika kama dawa kwa kuweza kugongwa na kuchungwa maji yake.